Wahudumu wa jinsia ya kiume wapo katika chumba cha maabara wa Kisayansi, mmoja akiwa ameketi huku mwingine akiwa amesimama na kuwashughulikia watu ambao huenda wana matatizo tofauti ya kiafya.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha bluu akidungwa sindano na muuguzi katika chumba hiki cha matibabu. Wanawake wengine wanaonekana kupanga foleni, pia wakisubiri kushughulikiwa na muuguzi huyu.

Ndani ya chumba cha wagonjwa labda wodi ya wagonjwa, kuna mgonjwa ambaye huenda yupo hali mahututi. Anashughulikiwa na muuguzi ama daktari ambaye amevalia sare rasmi na zilizomfunika kila mahali labda kujizuia kupatwa na magonjwa.

Katika chumba cha hospitali kuna mgonjwa ambaye amelala huku akihudumiwa na madaktari waliovalia mavazi yao ya kazi, huenda wakimfanyia upasuaji. Madaktari hawa wamevalia barakoa na glavu mkononi ili kujizuia kuambukizwa.

Gari lenye rangi nyeupe la beyond zero yaani kliniki ya kutembea kutoka eneo moja hadi lingine, limeegeshwa katika kijiji hiki. Mlango wake ukiwa umefunguka na kuna mwanamke anayetumia ngazi kuteremka kutoka ndani ya gari hilo. Wengine wapo kando ya gari hilo, labda wakisubiria kuhudumiwa.

Lori ambayo ni ya kliniki ya Beyond Zero imeweza kuegeshwa mlango wake ukiwa wazi, ukiwa na ngazi ya kupanda na kushuka kuingia pale. Lori hili, ikitumika katika shughuli za kliniki, linatembea katika maeneo tofauti ili kuwahudumia watu tofauti.

Gari aina ya lori ambalo ni la Beyond Zero, huenda ni kliniki ya kutembea kutoka eneo moja hadi lingine. Gari hili likikusudia kuwasaidia watu kwenye maeneo tofauti tofauti kushughulikia afya zao.

Kikundi cha watu ambao wamemtembelea mama ambaye ametoka kujifungua hivi karibuni. Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, amembeba mtoto mchanga mikononi mwake. Kando yake kuna wengine ambao wamesimama.

Ndani ya uwanja huu ulio na nyasi zenye rangi ya kijani na kuzungukwa na miti yenye rangi ya kijani pia. Kuna gari aina ya lori ambalo limeweza kuegeshwa pale. Gari hili huenda likiwa linatumika katika kusambaza huduma za matibabu kwenye maeneo tofauti.

Gari la Beyond Zero yaani kliniki ya kutembea kutoka eneo moja hadi lingine limeegeshwa katika eneo hili. Mwanamume ambaye amevalia shati jeupe anaonekana kusimama kando ya mlango wa gari hilo.

Gari ambalo limeegeshwa ni la rangi nyeupe, gari hili likiwa na makusudio ya kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine ili kuwafundisha watu kuhusiana na afya yao.

Bango linaloonyesha kinywa cha mwanadamu kikiwa kimeng'oka meno. Ishara ya kwamba mja huyu hatilii maanani utunzaji wa meno. Hivyo amefika hapa ili kumuona daktari wa meno atakaye msaidia kupata tabasamu nzuri tena.

Mwanaume ambaye amepenya kinywa chake akitumia kijiti kusugua meno yake. Kuna mwanya katikati ya meno na meno yake yako meupe ishara ya kwamba mwanaume huyu anajitahidi kutunza meno yake.

Mdomo ambao huenda ni wa mwanamke ukiwa umepenya meno. Meno yake yameweza kupangika kwa njia nzuri huku yakionekana kuwa meupe pe. Utunzaji wa meno ni muhimu kwa kila binadamu ili kuepuka magonjwa ya meno.

Kinywa cha mja huyu ambaye ni Mwanamume kipo wazi, meno yaliyo ndani yake yakiwa yamepangika vizuri huku yakionekana kuwa meupe pe! Ishara ya kwamba Mwanamume huyu huenda anatunza meno yake vizuri kwa kusugua meno kwa kawaida.

Ndani ya hospitali labda kliniki ya wagonjwa wa meno. Kuna daktari anayeonekana kukagua meno ya mgonjwa wake akitumia vifaa maalum. Kwa mbele kuna picha ya meno inayoonyesha mpangilio wa meno ya mgonjwa.

Mikono miwili ambayo imeshikilia vifaa vinavyotumika na daktari wa meno. Daktari wa meno anavitumia vifaa hivi kihususa kumkagua mgonjwa wa meno na kumsaidia mgonjwa huyo kufanya marekebisho yanayofaa.

Msichana mdogo amelala chali akitazama juu, akipanua mdomo wake kumuonyesha muuguzi, ambaye huenda ni daktari wa meno aliyevalia mavazi rasmi na ata mikono yake ikionekana kuvalia glavu za buluu, akimshugulikia msichana huyo.

Msichana ambaye mdomo wake uko wazi. Meno yaliyopangika vizuri ambayo ni meupe yamepenywa. Daktari wa meno aliyevalia glavu zenye rangi ya samawati, akishikilia vifaa maalum vya kazi tayari kumkagua mgonjwa wake.

Huenda ni katika kliniki ya wagonjwa wa meno. Mwanaume ambaye amefungua kinywa chake wazi, akiangaliwa na daktari wa meno, ambaye amevalia mavazi yake ya kazi. Ikitia ndani glavu zenye rangi nyeupe, anaonekana kumdadisi mwanaume huyu, ili kuona ikiwa meno yake yako sawa.

Vifaa hususa ambavyo vinatumika na daktari wa meno vimepangwa vizuri juu ya meza. Kati ya vifaa hivi ni mswaki. Mswaki unatumika hasa na wengi katika kuhakikisha kwamba meno ni safi kila siku.

Mdomo wa mtoto ambaye anaonekana hajasonga kwa umri ukiwa umefunguliwa wazi. Meno yake yakiwa yamepangika vizuri huku yakishughulikiwa na mikono ya muuguzi ambaye amevalia glavu zenye rangi ya buluu. Usafishaji wa meno ni muhimu kwa maisha ya binadamu.

Katika eneo ambalo huenda kume kuwa na tokeo la dharura. Wahudumu wawili ambao wamevalia mavazi yenye rangi ya njano na buti zenye rangi ya chungwa, wanamsukuma mgonjwa aliyemahututi kwenye kitanda cha wagonjwa.

Gari aina ya pick up likiwa ni lenye rangi ya kijani lina mtu ambaye amevalia mavazi yanayo ashiria kwamba huenda yupo katika eneo hili kwa ajili ya dharuraa flani ambayo huenda imetokea.

Katika eneo ambalo huenda kumetokea tukio la dharura labda huenda ni tetemeko la ardhi lililosababisha majumba kuweza kuanguka ,watu hawa ambao wamevalia sare zao za kazi kiti ya ndani kofia za chuma wako tayari ama wanajishughulisha na kuokoa vifaa mbalimbali.

Mnyama ambaye amelala katikati ya msitu ulio na miti mirefu kama milingoti. Kulala kwa mnyama huyu huenda ni kwa sababu ya uchovu ama huenda amekufa labda kwa kukosa maji ishara ya kwamba huenda eneo halitunzwi vizuri kwa ajili ya wanyama.

Kikundi cha wanawake huku watatu wakiwa wamevalia T-shirt zenye rangi ya kijani na barakoa. Kando yao kuna mama aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi akimshikilia mvulana mdogo anayenawa kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji.

Mashamba makubwa, ambayo yamepandwa majani kwa wingi. Majani yakiwa yamenawiri, na ni ya rangi ya kijani kibichi. Kwa mbali kuna miti ambayo pia imemea, na kuwa ya rangi kijani.

Mvulana mdogo mwanafunzi, ananawa mikono yake kutoka kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji ulio kwenye tangi hili lenye rangi nyeusi. Anaponawa mikono, maji machafu yanamwagika kwenye beseni yenye rangi ya kijani.

Mvulana mdogo mwenye nywele za rangi nyeusi akiwa amevalia shati lenye rangi ya kahawia amechuchumaa huku mikono yake ikimsaidia kuteka maji kutoka kwenye bomba akiyanyua maji hayo.

Ndani ya hospitali, kuna mwananume ambaye amevalia koti lenye rangi nyeupe huenda ni muuguzi, akiwashughulukia wote wanaokuja kupitia kile kidirisha kidogo. Kando yake kuna jokofu lenye rangi nyeupe. Sakafu ina vigae vyenye rangi ya Cream .

Magodoro mengi ambayo yamepangwa na kurundamana, kwenye sakafu iliyo na vigae vilivyopangwa vizuri. Magodoro yenyewe yakiwa ni ya rangi ya kijivu, huenda yapo hapa yakisubiria kutumiwa na hospitali, kwa ajili ya wagonjwa.

Mkono ambao huenda ni wa muuguzi, umeshikilia chupa ya dawa. Sakafu iliyo ni ya rangi ya kijivu, kuna vifaa vingine vya kutumika hospitalini. Kati ya vifaa hivyo, ni glavu zinazovaliwa na wauguzi, wakati wanashughulikia wagonjwa.

Ndani ya hospitali ya watoto wadogo, kuna mtoto ambaye ni mchanga aliyelazwa juu ya kitanda cha watoto. Kuna mashine ambayo imeunganishwa kuelekea kwenye mapua ya mtoto huyu labda kumsaidia kupumua na kupata oksijeni.

Ndani ya hospitali sehemu ambayo mara nyingi inatumika kuhifadhi rekodi tofauti za wagonjwa. Kuna kiti cha rangi nyeusi ambacho kinatumika na daktari labda na pia jokofu ambalo linatumika kuweka bidhaa tofauti. Skafu ikiwa ni ya rangi ya krimu na ukuta ni wa rangi nyeupe.

Ndani ya hospitali kuna sehemu tofauti tofauti kihususa sehemu hii inatumika na daktari kuweza kuweka rekodi za wagonjwa kwa kutumia kompyuta hizi zilizopo juu ya meza.

Ndani ya chumba cha hospitali, meza ya rangi ya kahawia iko pale ,ikiwa na vifaa tofauti vinavyotumika na madaktari katika kuwakagua wagonjwa. Vilevile kompyuta ipo pale juu ya meza.

Bango linaloonyesha umuhimu wa kuhakikisha kwamba sote tuna afya bora ya akili, imeorodhesha mambo matano ambayo tunaweza kumueleza yule aliye na tatizo la kiakili.

Bango ambalo linaonyesha msichana aliyeketi na kukunja magoti, amejishikilia usoni, huenda akiwa na mawazo mengi akilini. Watu wengi kwa sasa wanahangaishwa na mambo ambayo yanaweza kuwaletea magonjwa ya kiakili.

Katika mtaa ovyo, kuna mabinti wawili ambao wamesimama na kuangalia sehemu ya nyumba hizo. Wamesimama juu ya rundo la taka na huenda akili zao zinahangaika labda kwa sababu ya matatizo wanayo kabili katika familia zao.

Boksi ambalo ni la dawa ya kisasa la vitamin B, lina rangi nyeupe na ya samawati. Kwenye boksi hili kuna vidonge sitini vya dawa ambavyo vinaweza kutumika na mgonjwa mara mbili kwa siku.

Dawa ya kisasa iliyo na tembe sitini kwa jina Vitamin B tisini na tisa. Dawa hii ina maelezo ya kuonyesha kwamba ina paswa kutumika mara mbili kwa siku.

Uso wa mtoto mdogo mchanga unaonekana kushikiliwa na mikono ya mtu mzima ambaye huenda ni muuguzi akinyunyuzia mtoto huyu matone ya dawa ambayo huenda ni chanjo.

Mtoto mchanga ambaye amebebwa na mama yake, yuko hapa akinyunyiziwa dawa mdomoni, huenda na muuguzi. Huenda dawa anayonyunyiziwa ni chanjo, ili kumsaidia kujizuia na magonjwa tofauti.

Mkono ya mtoto mdogo, pamoja na mikono ya mtu mzima, ambaye huenda ni mwanamke, mwanamke huyu ambaye huenda ni mhudumu, au muuguzi, anatia alama, kwenye kidole kidogo cha mkono huu wa mtoto, ili kuonyesha kwamba mtoto huyu tayari amepata chanjo.

Mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa mdomo, anapewa chanjo. Chanjo hii itamsaidia mtoto huyu kuepuka kupatwa na magonjwa ya aina tofauti, jambo ambalo wote wanapaswa kuzingatia kwa watoto wao.

Kliniki ya kuhudumia watoto wachanga. Mtoto mdogo ambaye huenda amezaliwa hivi punde akionekana kulazwa kwenye kitanda cha watoto. Kando yake kukiwa na watu tofauti kati yao huenda ni wauguzi ambao wanamshughulikia.

Wasichana watatu ambao wameketi kwa kufuatana, kila mmoja wao akiwa amevalia sare ya shule yenye rangi nyeupe na sketi yenye mraba. Wote wana watoto mkononi, labda wakiwa wamewafikisha hapa kwa makusudio ya kupata matibabu.

Mtoto mdogo ambaye amelazwa kwenye kitanda huenda ni katika hospitali ya watoto. Mikono miwili ya mtu mkubwa inashikilia mkono wa mtoto huu na pia kuna binti mdogo ambaye ameketi kando ya mtoto huyu akimtazama anapohudumiwa.

Kikundi cha watu, baadhi wakiwa wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Kati ya watu ni wanaume, wengine ni wanawake na hata pia watoto wadogo wachanga. Huenda wamefika eneo hili kwa makusudio ya kuweza kuangaliwa afya yao.

Mtoto mdogo mchanga, ambaye huenda amezaliwa hivi punde ako hapa, akishughulikiwa na mwuguzi ambaye amevalia glavu zenye rangi nyeupe. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia blausi yenye rangi nyeupe na madoadoa meusi.

Watu watatu kati yao wakiwa ni wanafunzi wawili, mmoja akiwa mvulana na mwingine msichana, wamevalia sare zenye rangi ya kijani. Mvulana ananawa mikono yake kutoka kwenye mfereji huku mwanadada aliyevalia koti lenye rangi nyeupe akiwa amevalia barakoa.

Stendi iliyo tengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi nyeupe ina ndoo yenye rangi ya bluu iliyo tiwa mfereji. Mfereji huu unatumika katika kunawa mikono labda baada ya kutumia choo ishara ya kuweza kuzingatia usafi.

Mikono miwili midogo inanawa maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji huu, ikitumia sabuni. Hili ni jambo muhimu la kuzingatia, kwa sababu linasaidia katika kupunguza magonjwa.

Mwili wa mtu ambaye anaonekana kuwa ni mwanaume. Mikono yake ikiwa na ishara ya kujeruhiwa, labda baada ya mchezo aliocheza. Mikono hii imeweza kufungwa plaster ili kusaidia katika kupunguza maumivu.

Mwanafunzi ambaye amevalia mavazi yenye rangi ya buluu na kiakisi chenye rangi ya kahawia anaufunga mkono wake wa kushoto na bandeji yenye rangi nyeupe. Huenda aliweza kupata maumivu ya mkono huu wakati alipokuwa akicheza.

Mvulana mdogo ameketi huku akiwa ameunyoosha mguu wake wa kulia, ukihudumiwa na mwanaume ambaye huenda ni muuguzi. Mvulana huyu huenda akawa ameumiza mguu wakati wa michezo.

Mgomba wa ndizi ambao una mkunga uliyo na ndizi zenye rangi ya kijani kibichi. Matawi ya mgomba huu mara nyingi yalitumika kama majani ya kugongwa na kuchungwa kama dawa za kienyeji.

Eneo lililo na nyasi nyingi na uzio ambao utengenezwa kwa miti iliyo kauka, kuna mmea ambao ume mmea na una matawi madogo madogo, mmea huu ukijulikana hasa kwa matumizi ya dawa za kienyeji.

Majani ya mgomba, yenye rangi ya kijani kibichi, yakiwa ni mapana. Majani haya, mara nyingi yalitumika nyakati za kale, kama dawa za kienyeji. Dawa hizo zilizochungwa, au ziligongwa, ili kutumika na watu wengi.

Mmea ambao una matawi yaliyochanika ukiwa na maua yenye rangi ya zambarau. Mmea huu una miba midogo midogo. Matawi ya mmea huu yalitumik a zamani ili kuweza kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Mmea wa kusambaa ambao unajulikana kama maboga. Matawi ya mmea huu ni mapana. Maboga mara nyingi yanatumika na wengi katika jamii kama mboga za kienyeji zikisaidia katika kuongeza damu mwilini.

Miti iliyomea na kurefuka inaonekana kwenye manthari haya. Kwa mbele kabisa kuna mmea ulio na matawi mapana yeney rangi ya kijani kibichi. Matawi haya mara nyingi yalitumika nyakati za kale katika kuwatibu watu.